Mfumo wakilimo kisicho na udongo ndani ya ndoo au chombo kikupwa jeusi Una mizizi mirefu nyeupe iliosafishwa vizuri ikininginia kutoka kwenye vijiko au vikombe vya kijani vilvyowekwa juu ya chombo.

Mfumo wa kilimo cha wima kwa kutumia mbinu za hydroponics .Mimea midogo ambayo bado haijakomaa sana imepandwa kwenye vikombe vidogo vilivyowekwa kwenye mashimo yaliyotobolewa kwenye mabomba meupe.

Mfumo wa kilimo cha hydrophonic ambavyo mimea inakuzwa bila kutumia udongo. Sehemu kuu inaonyesha safu ya vikombe vyeusi viliyopangiliwa kwa mwelekeo wa dicno kwenye muundo wa kijivu. Kutoka kwenye kila kikombe, mizizi nyeupe ndefu na mimea yenye topa na inaelekea chini. Mizizi hii inaelea au imezamishwa.

Bustani ya mboga inayotumika mfumo wa kilimo haidroponiki ndani ya chafu au sehwmu ilyofunikwa kwa wavu. Mimea mingi yenye majani mabichi makubwa inaonekana kama mchicha au kabeji imepandwa kwenye mabomba ya rangi ya kahawia.

Mfumo wa kilimo cha hydroponic ambapo mimea inakuzwa bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho. Kuna mabomba meupe ya PVC yaliyopangwa kwa usawa na mimea ya salad yenye majani mabichi.

Mfumo wa bustani wa hydroponic ambao mimea inalimwa bila udongo. Katikati kuna mimea miwili mikubwa ya salad yenye majani mabichi angavu ikiwa imepandwa kwenye chombo cheupe chenye umbo la duara kinachoonekana kama beseni.

Huu ni mfumo wa kilimo wima uliyotengenezwa kwa mabomba meupe ya plastiki. Mimea midogo ya kijani imepandwa kwenye mashimo yaliyotobolewa ambayo yamepangwa kwa safu. Kila shimo lina mmea mdogo uliyo katika chombo kidogo labda kinachoonyesha mfumo wa hydroponics au aquaponics . Hii inaashiria mbinu ya kisasa ya kilimo inayookoa nafasi.

Ni eneo la nje usiku likiwa limewashwa taa inayong'aa na taa nyingine ya zambarau. Kuna miundo kadhaa iliyoundwa kwa mabomba meupe, baadhi yakiwa yamesimama wima na mengine yakiwa yamelala chini. Yanaonekana kuwa maandalizi ya sherehe. Chini kuna nyasi bandia na kile kinachoonekana kama maji yaliyomwagika sakafuni. Pia, kuna mbwa mdogo mweupe, ndoo ya zambarau na bodi ya kuteleza.

Inaonekana kuwa mimea midogo ya kijani kibichi iliyopandawa kwa kutumia mfumo wa hydroponics Mimea hii imepandwa kwenye mashimo yaliyopo kwenye mirija au mabomba meupe na mizizi yake inaelekea chini kwenye maji ya virutubisho badala ya udongo. Mfumo huu unaonekana kawa umepangwa kwa safu na mimea imepangwa kwa umbali sawa.

Hili ni shamba la kisasa la maboga labda ndani ya chafu ambapo mimea ya lettuce yenye majani mabichi imepandwa kwa mpangilio mzuri. Mfumo wa kilimo wa umwagiliaji wa matone unaonekana ukiwa na mabombe meupe yanayopita kati ya mimea.

Huyu ni mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea mbali mbali inakuzwa kwa kutumia maji yenye virutubisho badala ya udongo. Umetengenezwa kwa mabomba ya plastiki yaliyopangwa kwa ghorofa tatu au zaidi yakionyesha mimea mbali mbali katika hatua tofauti za ukuaji.

Chaonekana mfumo wa kilimo cha hydroponics ambapo mimea haswa mboga za majani kama lettuce inakuzwa bila kutumia udongo ila imepandwa kwenye mashimo yaliyochimbwa kwenye mabomba meupe ya plastiki na ndani yake maji yenye virutubisho hupita ili kulisha mimea.

Mkono wa mtu katikati ya mirundo mikubwa wa vitunguu. Upande wa kushoto kuna rundo la vitunguu vya rangi ya kahawia dhahabu wakati upande wa kulia kuna rundo kubwa la vitunguu vya zambarau . Vitunguu hivi vimeenea kwenye eneo kubwa kuashiria idadi kubwa sana.

Kundi kubwa la vifaranga wadogo , wengi wao wakiwa na manyoya meupe au meupe njano wametawanyika kwenye sakafu iliyofunikwa na maranda au vipande vidogo vya mbao . Vifaranga hawa wanaonekana wakiwa wadogo sana.

Shamba kubwa la mananasi likiwa na safu ndefu za mimea ya mananasi yenye matunda. Mimea imepangwa kwa mpangilio mzuri, na kila mmea una mananasi moja kwa zaidi. Yakiwa bado yameunganishwa kwenye mmea. Majani ya mimea ya mananasi yana rangi ya kijani.

Ni ya chafu kubwa yenye miundo ya chuma na paa la kioo ya plastiki inayoruhusu mwanga kupita. Chafu imejaa mimea mingi ya kijani kibichi iliyopandwa kwa safu ndefu na zilizopangwa vizuri. Mimea mbele kabisa ni mikubwa na ina majani mapana huku nyuma zikiwa mimea midogo na ya rangi tofauti.

Wanawake wawili wakifanya kazi shambani labda wakivuna au wakipanda mimea. Wanawake wote wawili wameinamia chini na wamevaa nguo za buluu. Mwanamke upande wa kushoto amevaa kofia nyeusi na glavu ya kijani kibichi. Mikononi mwake anaonekana akishughulikia mimea midogo.

Rundo kubwa la vitunguu maji vyekundu baadhi vikiwa na makanda Yake yaliokauka ikionyesha kuwa vimetundikwa au vimehifadhiwa kwa uwingi mbele ya rundo hilo kuna ya kreti ya plastiki iliyojaa vitunguu maji.

Ndani ya chafu kubwa ambapo mimea ya strawberry inalimwa kwa mpangilio mzuri, safu imeundwa kwa muundo wa mpindo na imefunikwa kwa nyunzo nyeupe inaopitisha mwanga, ndani ya chafu kuna safu ndefu za mimea ya strawberry .

Shamba kubwa lenye rangi ya kijani kibichi likiwa limeenea kwenye milima na mabonde. Katikati ya shamba kuna njia nyembamba ya udongo mwekundu inayopita katikati ya misitu ya chai.

Linaonekana shamba kubwa lenye mimea ya kabichi, iliopandwa kwa safu ndefu na nadhifu kwenye udongo wa rangi ya kahawia, ina majani ya kijani kibichi inaonekana kuwa na afya, mbali kidogo kuna miti na majengo machache na anga ni bluu likiwa na mawingu meupe.

Wafanyikazi wengi wanaonekana wakiwa katika eneo la kufunganisha mazao ambalo linaonekana kuwa bohari au kiwanda kidogo. Wakishughulikia maua iliyofunganishwa. Wamevaa sare za kazi zikiwemo nguo za kijani kibichi na bluu na nyekundu na baadhi yao wamevaa vitambaa vya chungwa vichwani wakionyesha shughuli ya upakiaji na maandalizi ya bidhaa hizo kabla ya kusafirishwa au kuuzwa.

Hii ni bustani ya matunda pengine trawberry iliyo funikwa na muundo wa plastiki unaofanana na handaki kubwa. Mimea imepandwa katika safu ndefu zilizopangiliwa vizuri huku ardhi kati ya safu ikiwa imefunikwa kwa plastiki nyeusi labda ili kuzuia magugu na kuhifadhi unyevu. Njia za udongo zinaonekana kati ya safu za mimea.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika shambani. Katikati kuna bomba la chuma au safa lililosimama wima, ambalo linakiambaa cha kunyunyizi maji juu yake. Kutoka kwenye kiambacho hicho, maji yananyunyiziwa kwa nguvu upande wa kulia yakiunda mkondo mweupe. Bomba hilo limeunganishwa na bomba kubwa zaidi.

Mkulima ambaye anaonekana akiwa amevaa kofia nyeupe na nguo za kazi akishughulika na mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani . Ameinama chini akirekebisha au kuangalia mrija ya plastiki nyeusi iliyounganishwa na viungio vya buluu .

Shamba lililotayarishwa kwa ajili ya kilimo, likitumia mfumo wa umwagiliaji. Udongo umepangwa kwa safu ndefu zilizoinuliwa, zinazoitwa matuta au vitanda vya kupandia. Kwenye kila tuta au kando yake kuna bomba meupe ya PVC yaliyowekwa kwa usawa.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumia vinyunyuziaji kunyunyuzia maji kwa shamba. Kuna mstari wa vinyunyuziaji vyeusi vilivyowekwa kwenye bomba la bluu lililo lala chini.

Shamba kubwa lililolimwa kwa mistari inaonyesha mazao na kila mstari wa mimea umemwagiliwa maji. Kila mstari wa mimea yenye rangi ya kijani kibichi inafuatwa na mtaro wa maji kuonyesha mfumo wa umwagiliaji wa mfereji au matuta.

Mfumo wa umwagiliaji uliofungwa ndani ya sanduku la kijani kibichi labda chini ya ardhi. Kifaa kikuu kinaonekana ni kitunzio kikubwa cheusi na mdhibiti wa sinikizo mweupe aliyeandikwa ishirini.

Shamba lililotayarishwa kwa kilimo likiwa na mifereji mirefu ya umwagiliaji iliyochimbwa kwenye udongo unaoonekana kuwa wa rangi ya kahawia na mfereji imejazwa na maji ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa matuta au mito midogo.

Mimea yaliopandwa kwa safu ndefu na Kati ya safu hizo kuna mifereji midogo ya maji kuna mfereji mkubwa zaidi uliopasuliwa kutoka kwenye ardhi ambapo maji Yana tiririka kwa kazi . Kuna mapomba kadhaa yaliopinda yanayoonekana kama chuma au plastiki yamewekwa chini ardhini yanaonekana yakipeleka maji kutoka mfereji mikuu.

Shamba kubwa la nyanya likiwa na mimea midogo ya nyanya iliyopandwa kwa safu ndefu. Kila mmea wa nyanya unaonekana kuwa na mti mdogo wa kusaidia ukuaji wake, na kuna mirija ya umwagiliaji iliyopita kando ya safu za mimea.

Shamba lililo pandwa mimea michanga midogo kwa safu ndefu na zilizo nyooka udongo unaonekana kuwa umegeuzwa na unaonekana kuwa mkavu kiasi wenye kokoto ndogo, na kila safu ya mimea ina bomba refu jesui lililo wekwa chini likionekana kama mfumo wa umwagiliaji wa matone.

Shamba au bustani iliyopangwa kwa ajili ya kilimo ikiwa na mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa. Kuna mistari ya mirija ya umwagiliaji uliopita katikati ya udongo na baadhi ya sehemu zimefunikwa na plastiki nyeusi.

Linaonyeshwa shamba lililolimwa likitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone, kwa mimea inayokua katika mistari. Udongo unaonekana kuwa na rangi ya kahawia- nyekundu na kuna mimea midogo ya kijani kibichi imepandwa kwa mpangilio. Mabomba meusi ya umwagiliaji yamepangwa kando ya mistari ya mimea, na matone ya maji yanaonekana yakinyunyiza udongo kuashiria kuwa huo mfumo unafanya kazi.

Huu u aonekane kuwa mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kwenye bustani ama shambani ndogo. Manomba meusi akiwa yamewekwa ardhi ni akiwa na jagi la bluu linalodhibiti mtiririko wa maji mimea ya kijani kibichi yanayoonekana kuwa vitunguu au mimea mwingine ya kijani iliyopandwa kwenye udongo wa kahawia

Hili ni shamba kubwa lenye mimea mirefu ya kijani kibichi labda mahindi, ikiwa imepandwa kwa safu. Pembeni kuna mfereji uliojaa maji safi ya bluu. Bomba nyingi ndogo zimepangwa zikitoa maji kutoka kwenye mfereji kuyaelekeza kwenye mimea, ikionyesha mfumo wa umwagiliaji wa kilimo. Anga ni safi na bluu likionyesha hali ya hewa nzuri.

Inaonekana bustani ndogo iliyopandwa ikitumia mfumo wa umwagiliaji wa matone. Udongo unaonekana kuwa huru na mimea midogo imepandwa kwa safu, huku baadhi ya maeneo yakiwa na majani makavu yaliyowekwa kama matandazo . Bomba nyeusi za umwagiliaji zimepangwa karibu na mimea, zikielekeza maji moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Mbali kuna uzio mweupe, na watu ambao wanaonekana kuwa wamesimama nyuma.

Hili ni shamba kubwa lenye mimea midogo iliyopandwa kwa mistari mirefu na iliyonyooka ,kuna mabomba marefu meusi ya umwagiliaji wa matone ikitumika kusambaza maji moja kwa moja kwenye mizizi kwa umbali majengo madogo au manyumba yanaonekana kwenye upeo wa macho.

Shamba la mboga ambapo kuna mistari ya mazao yaliyopandwa katika udongo uliyochimbwa vizuri, maji yanatiririka katika njia ya kati ya mistari ya mazao. Hii ni mfano wa kilimo cha kisasa chenye mfumo bora wa mwagiliaji unaosaidia mimea kupata maji ya kutosha kwa ukuaji yake.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani ambapo tunaona bomba kuu lenye rangi ya kijivu katikati mwa shamba na kutoka humo yameunganishwa mabomba madogo meusi ambaye yanaenea kando ya mimea inayoonekana kupandwa kwenye mistari iliyopangwa vizuri kwenye udongo wenye rangi ya kahawia. Utaratibu huu husaidia kusambaza maji kwenye mizizi ya mimea na kuongeza ufanisi na matumizi ya maji.